Elimu ya watu wazima kuna wazee na watu ambao wameenda umri kidogo, mzee mmoja anandika kwenye karatasi amekaa kwenye dawati wengine wanachungulia anacho kiandika. Kwenye meza zao kuna kalamu, karatasi pamoja na daftari.

Elimu ya watu wazima, mwalimu yupo darasani anawafundisha wanawake kwa wanaume, wote waekaa wakimsikiliza kwa umakini. Kwenye meza zao kuna maji, vitabu, pipi, chupa pamoja na glasi. Mwalimu yupo katikati yao.

Elimu ya watu wazima, wengi wamekaa kwenye viti na wachache wamesimama nyuma ya darasa, ubao mweusi unaonekana. Wote wametulia kwa makini wakimsikiliza mwalimu, lakini mwalimu huyo haonekani.

Mwanadada aliyevaa kofia ngumu yenye rangi nyekundu yenye maandishi "space husika international youth day" akitoa elimu kwa watu wazima namna ya kuwasha taa zenye rangi tofauti kuna nyeupe na zenye rangi ya kijani wanapata maarifa kwenye tenti ambalo watu wengi wamekusanyika kujifunza.

Elimu ya watu wazima. Mwalimu wa kike anafundisha, amemnyanyua mwanafunzi mmoja wa kike yupo ubaoni anaandika. Wengine wamekaa chini wanamsikiliza, na wachache wamebanana kwenye dawati. Darasa ni la rangi mbili: rangi ya kijani na rangi nyeupe. Na nje kuna shughuli nyingine zinaendelea.

Elimu ya watu wazima. Watu wamekaa na kusikilizana. Wanaume kwa wanawake wanaendelea kuandika. Kwenye meza kuna mabegi, kompyuta, pamoja na makaratasi. Nyuma yao kuna viti. Madirisha yapo wazi yanapitisha mwanga, kuwasaidia kuendelea kufanya majadiliano yao kwa utulivu.

Shule ya awali na chekechea. Watoto wapo wanacheza kwenye eneo la michezo lenye nyasi nzuri. Wapo kwenye bembea, mwalimu anawaangalia, wamekaa wanabembea; ni watoto wadogo. Wapo kwenye uzio ambao juu yao kuna darasa zuri lenye vioo vyeupe.

Kitabu cha shule ya msingi. Kuna picha iliyoandikwa maneno "Kipindi cha pili, lishe bora, sarufi, matumizi ya hiki na hivi". Kuna picha nne, picha mbili zinamuonyesha mwanaume aliyevaa kanzu na kushika kitabu cha bluu mkononi. Picha ya pili inamuonyesha mtoto aliyeshika chupa mkononi.

Mwilimu wa kike wa shule ya msingi yuko mbele anafundisha mahesabu akihesabu vidole vyake, wanafunzi wadogo waliovaa sare wamekaa na kumsikiliza. Madawati yanaonekana yamechoka sana ubao ni mweusi mwalimu amesuka na kuvaa tisheti nyeusi.

Ni eneo la shule ya msingi mazingira yapo vizuri, maua yamefyekwa na kupaliliwa, kwa mbali madarasa yanaonekana yakiwa na rangi nyeupe na nyekundu kwenye mabati, shule hii inatunza mazingira vizuri hali ambayo inawafanya wanafunzi kusoma wakiwa na amani.

Mwalimu wa shule ya msingi ambae ni mwanamke alie suka na kuvaa hereni kubwa amevaa koti la suti, mkononi ameshika karamu ya kuandikia pamoja na karatasi akitabasamu yupo mbele ya darasa akifundisha, ubaoni kaandika maneno mengi huku neno lililo juu ni "good morning".

Wanafunzi wa shule ya msingi, wapo katika eneo la shule. Eneo hilo linavutia kwani bustani na maua yamefyekwa vizuri sana. Kuna magari ya walimu yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanafunzi wanatembea kwenda kulia na kushoto, wakiwa katika eneo hilo lenye miti mizuri sana.

Mazingira ya shule ya msingi. Ngazi za kupanda juu zinaonekana. Zimepakwa rangi nyekundu na shule ile ina viti pamoja na maua mazuri yaliyopangiliwa na kufyekwa vizuri, na chini sakafu yake ni safi. Shule hii ina mazingira mazuri.

Ndani ya chumba cha mtihani walimu wengi wanaendelea na usimamizi, wanafunzi wanafanya mtihani wakiwa wamevaa barakoa. Mbele ya darasa kuna bahasha maalumu ambazo ziko mezani kwa ajili ya kufunga mitihani hio huku mbao zikionekana, mbao za kutumia chaki na ule wa kutumia peni maalumu ya kuandikia.

Kitabu cha mwanafunzi cha kidato cha nne, kinachotumika kufundishia elimu ya sekondari. Ni kitabu cha biolojia, toleo la tano. Kina rangi tofauti zilizopamba maandishi katika ukurasa wa mbele kama vile; nyekundu, njano, nyeusi, nyeupe na kijani. Picha ya juu ina mwanaume ambaye ni daktari akitoa huduma kwa mwanamke, kitabu husaidia kutoa maarifa kwa mwanafunzi.

Elimu ya shule ya sekondari; Mwalimu wa kike anasahihisha madaftari ya wanafunzi, amevaa barakoa amekaa kwenye kiti na meza, pembezoni kuna viti na meza vingine vya walimu. Madaftari ni mengi sana, anasahihisha mojamoja, mengine yamekamilika na mengine bado.

Maabara ya elimu ya sekondari kuna meza na vifaa tofauti, kuna viti ambavyo wanafunzi hukaa kwa ajili ya kufanya majaribio. Maabara ni nzuri sana, sakafu yake chini pamoja na juu iko vizuri, madirisha yamefunguliwa. Mpangilio wa maabara ni mzuri sana.

Elimu ya sekondari, darasa zuri limepangiliwa, viti na meza vipo kwenye mpangilio wa kuvutia. Viti ni vya bluu, kila meza ina kompyuta , darasa linavutia sana, lina mwanga wa kutosha, na chini kuna marumaru nzuri na ukutani kuna swichi kwa ajili ya huduma ya umeme .

Elimu ya sekondari. Hapa ni bwenini ambapo wanafunzi hulala. Kila kitanda kina magodoro mawili, vitanda vyote ni vya chuma, kuna vitanda vingi sana, ndani kuna taa nyeupe. Bweni linaonekana limefagiliwa na kufanyiwa usafi mzuri, kila kitanda kimetandikwa kwa shuka safi lililofuliwa.

Mwalimu wa kike wa chuo yuko darasani anafundisha, wanafunzi wamekaa wakimsikiliza kwa makini. Kwenye meza zao kuna komputa ; wanafunzi hao ni wakike kwa kiume, lakini kuna mzungu mmoja yuko kwenye hilo darasa.

Mwalimu wa chuo aliyevaa koti la drafti na suruali ya buluu, yuko mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wakike na wakiume wanao msikiliza vizuri. Darasa limepangiliwa vizuri na lina ukuta wenye rangi nyekundu.

Ni chuo cha urembo, mwalimu wa kike aliyesuka nywele zake vizuri yupo anafundisha wanafunzi wa kike waliovaa sare moja. Kwenye meza yake kuna vifaa tofauti vinavyotumika kusafishia kucha, kuosha mwili, sabuni pamoja na rangi za kupaka kwenye vidole. Darasa lina rangi sawa na shati walizovaa wanafunzi.

Mwalimu wa chuo yupo darasani anafundisha, amevaa kitambulisho shingoni, shati lake la mikono amekunja, wanafunzi wanamsikiliza, wamekaa kwenye viti vyao vizuri, mwalimu amevaa barakoa na wanafunzi wote wamevaa barakoa. Viti vina rangi tofauti, wanatazama ubaoni anapoonyesha kile anachokifundisha.

Wanafunzi wa chuo, wamekaa kwenye meza, wote wamevaa vitambulisho, mwalimu wao anaendelea kuwapa maelekezo, wadada watatu wamekaa kwenye viti lakini wengine watatu na mmoja aliyevaa barakoa, wamesimama wakiangalia kinachofanyika kwenye kompyuta.

Wanafunzi wawili wa chuo , wamekaa kwenye kompyuta zao wakifanya kazi, mmoja amevaa kofia na sweta, mwingine amevaa tisheti iliyochorwa namba moja mgongoni, wapo kwenye kiti, kwenye dirisha inaonekana kuna chumba kingine.

Mwalimu wa chuo kikuu, yupo anafundisha wanafunzi waliokaa kwenye darasa lililo pangiliwa vizuri na viti vizuri, wengine wana komputa, na juu ya meza zao kuna daftari na kalamu, wengine wameweka simu. Wanamsikiliza mwalimu aliyevaa tai nyekundu na koti la suti akifundisha mbele, akiwaonyesha notsi kupitia kwenye televisheni.

Darasani wanafunzi wanasoma, mwalimu anaendelea kufundisha, wanaonekana wanasikiliza kwa makini wanaandika kalamu na dafutari wanaume wawili wamevaa miwani wanawake wote wamesuka, kila mtu yuko makini akitazama mbele.

Wanafunzi wapo chuoni katika maktaba, wengi wamekaa kwenye viti vya plastiki, pembezoni kuna machanja yaliyojaa vitabu wanaendelea na majadiliano. Mbele kuna viongozi wao waliokaa kwenye meza yenye kompyuta, lakini kuna televisheni yenye maandishi mbalimbali.

Elimu ya chuo. Mwalimu yuko mbele ya darasa anafundisha. Wanafunzi wanamsikiliza kwa makini huku wote wakiwa wamevaa barakoa. Darasa lina miundomibinu mizuri kama madirisha, paa pamoja na mwanga. Miundombinu mizuri husaidia usikivu na uelewa kwa wanafunzi.

Ni bwenini kwa wanafunzi wa chuo. Kuna kitanda chenye magodoro mawili, juu kuna mdada anafanya usafi wa mwili na urembo. Kitanda cha chini amelala na kukunja mguu huku akibonyeza simu, na mwingine yupo kabatini anapanga nguo zake. Wote wamesuka na wote ni wanawake.

Mwalimu wa chuo kikuu yupo darasani. Darasa lina viti vizuri, na mpangilio mzuri, na watu ni wengi sana. Lina mwanga wa kutosha, viti vina rangi nyekundu; kuna watu wa aina tofauti wazungu, na weusi. Mwalimu yupo katikati yao. Kwenye sakafu yenye marumaru nzuri na ya kuvutia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovaa sare za bluu, wengine wamevaa kofia wengine hapana, wapo kwenye meza zenye vifaa vya umeme, wengine wanafungua simu na kufunga, kuna chupa za maji na kadhalika, wapo kwenye chumba kimoja na kila mtu anafanya kazi yake kwa umakini sana.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo kwenye meza zenye kompyuta za kutosha, kila mmoja yuko bize a naandika, wengine wanafungua na kufunga kompyuta. Mmoja aliyevaa barakoa, amesimama na kujishika kifuani, akiwa anawaangalia wengine wanavyofanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi (wakike na wakiume) wapo kwenye meza zao wakiendelea kufanya ufundi mbalimbali wa vitu; wengine wanafungua simu, wengine wanafungua kompyuta. Kila mtu yupo makini, wanaume wamevaa kofia baadhi wakiendelea kufanya kazi walizopewa kwenye kiti na meza walichokaa.

Wanafunzi wawili wa elimu ya mafunzo, wakiwa wamevaa tisheti zilizoandikwa "world skills our future", wapo na mtambo wao wa umeme walioutengeneza. Nyuma yao kuna viti vyekundu, wao wamevaa barakoa na wanapeana maelekezo namna ya kutumia mtambo huo.

Chuo cha ufundi. Wanawake watano wanaendelea na kuchomelea vyuma, wote wamevaa miwani mikubwa pamoja na barakoa, na wote wamesuka mezani kuna cheche za moto zinaonekana, wamevaa glavus, mmoja akiendelea kufanya kazi na wengine wanamtazama na kujifunza.

Elimu ya ufundi. Watu watatu kwa pamoja wapo kwenye gari, wakishirikiana kulifungua ili kurekebisha. Wanafungua nati mbalimbali na kuziweka kwenye kontena, wengine wakimuwashia tochi za simu ili aone na kuendelea kulirekebisha gari hilo.